Daktari anayeonekana kama amainama, anaangalia au kupima hali ya joto kwa kutumia kifaa kilicho mkononi mwake. Amevalia miwani na barakoa. MUuguzi amekunja mikono yake akiwa ameketi kwenye kitanda.

Mgonjwa huu amelazwa hospitalini akiwa amefunikwa shuka ya kimasai kwa miguu yake aliyekuwa ameumia. Amewekwa vyuma vilivyofungwa na bendeji. Aonekane akiwa aliumia zaidi.

Daktari aliyevalia barakoa amefungua kitabu na mgonjwa amekaa kando yake akiwa ameshika mtoto. Mama huyu ameangalia pande ya daktari na waonekana wakiwasiliana. Kwa ukuta kuna bidhaa na karatasi iliyochora maandishi na kubandishwa.

Watu wazima kadhaa wamekaa chini wakiwa wamevalia barakoa. Mmoja amesimama akieleza maelezo. Muuguzi ameinama kando kwenye kona akiangalia meza.

Daktari aliyevalia barakoa , glovu na nguo nyeupe amuhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda ,vifaa vimetoka kwenye mashini hadi kwa mwili wake kumsaidia .

Mama na mtoto wamekaa kwenye kitanda, kwa chumba cha kulala, wamo katika neti yenye rangi ya samawati. Mama amefunga kitambaa kwenye kichwa, rumu hii inakaa haijapangwa.

Hapa ni hospitali matibabu ya watu wazima yaendelea, daktari anampa kijana mmoja chanjo.

Muuguzi amelala kwa kitanda. Daktari aliyevalia mavazi meupe anakagua muuguzi. Mashine iliyoingizwa kwenye kompyuta ya mkono iko hapo kando.

Hiki ni chumba kinachohudhuria wauguzi wa magonjwa sugu. Sanasana huwa wauguzi ambao miaka yao ni mingi na wanakaribia uzee.

Gari linalopeleka huduma kwenye mashinani linaitwa Beyondi Zero. Mama mmoja anaonekana akiwa ameketi chini yake, akinyonyesha mtoto wake, akitumia kivuli. Wengine wamama na watoto wanaonekana wamesimama kando yao, kando ya gari hilo.

Gari la kupeleka huduma mashinani laonekana limesimamishwa kando. Mgonjwa anashuka kwenye gari hili. Watu wengine wamesimama pale kando wakiwa wamevalia vizuri kwenye suti nyeusi, na mama mwingine amesimama akitazama.

Hili ni gari la BORA AFYA. Hutumika kwa mawasiliano ya afya ya jamii. Hutumika sanasana kwenye vijiji ambavyo viko mbali na mji na matibabu.

Afisa wa kupeana huduma za afya wamuhudumia mgonjwa. Wanapima joto lake na afisa mwingine yuko tayari kupima pressure yake.

Muuguzi aliyevalia barakoa ameketi chini na mwingine kuinama, anaonge na wanakijiji waliokaa chini ya mti na kuwaeleza kuhusu afya yao.

Utoaji huduma za afya kwa jamii, sanasana hufanywa katika vijiji. Gari hili limewekwa kando ya hospitali ambayo inashirikiana nayo kutoa huduma hii.

Mtu aonekana akiwa ameshika mswaki wake na kunyunyuiza dawa ya kusugua meno kwenye mswaki huu. Akiwa tayari kusugua. Mswaki wake waonekana ukiwa msafi na dawa hii kuwa ya rangi nyeupe.

Mikono ya daktari aliyevalia glovu yenye rangi ya pinki ameshika mkononi vifaa viwili vinavyotumika kutibu wagonjwa walio na shida ya meno.

Mgonjwa aliye na shida ya meno anakaguliwa na daktari aliyevaa glovu ya rangi ya samawati, mdomo wake umefunguliwa kiasi cha kuona shida iliyo ndani.

Daktari aliyevalia glovu ya rangi ya samawati na koti nyeupe. Ameshika vifaa viwili vinavyotumika kwenye kutibu meno ya mwanadamu.

Muuguzi au mgonjwa wa kwanza alikua na tatizo la meno. Daktari akatengeneza meno bandia akaweka pahali ambapo kulikua na shimo.

Hii ni X-ray ya meno, imewekwa kwenye kompyuta ya mkono, daktari amenyosha kidole chake aki eleza matukio ya picha hii.

Mtu aliyefungua mdomo wake, anatumia kijiti kusugua meno. Akona ndevu na inafanya yanaonekana kuwa machafu.

Mtoto huyu anashida ya meno, baadhi yake imeoza. Daktari amefungua mdomo wake kukagua ni kiwango gani cha madhara iko.

Hapa ni hospitali ya meno. Daktari amepanua mdomo wa muuguzi ili kubagua madhari aliyonayo kwenye mdomo.

Mtu aliyeketi chini amefungua mdomo akionyesha meno. Mikono miwili imewekelewa kwenye mabega yake, ikiwa imeshika vifaa vya kutengeneza meno. Mkono huu umesimamishwa.

Hivi ni vifaa vinavyotumika kwenye matibabu ya meno, vifaa hivi zimeshikwa kwenye mkono uliovishwa glovu, yenye rangi ya samawati.

Watu waliovalia sare za nguo za kitamaduni wamesimama wakiwa wanatabasmu. Mbele yao ni chakula cha msaada kama mahindi, mafuta kilichowekwa kwenye gunia.

Majumba matatu moja kubwa na mengine mawili yaonekana kukumbatiwa na mafuriko. Maji haya yamejaa juu hadi kwenye mlango wa nyumba hii. Kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi yaonekana.

Watu waliosimama katikati ya maji yaliyokusanyika juu ya mafuriko wanaangalia upande. Nyumba iliyojengwa kwenye mabati yanaonekana imebomoka kutokana na madmfuriko haya. Miti imesimama kando yake.

Hiki ni chakula cha msaada, kimepewa kwa vikundu zinavyoishi kwa upungufu sanasana huwa Waturkana ambao huvalia shanga kwenye shimo. Baadhi yao wamepewa mahindi, mafuta na unga.

Gari mbili la wazimamoto lina mifereji mbili iliyo kwenye sakafu. Mmoja wa wazimamoto amesimama. Watu wamesimama kando wakiangalia. Kuna jumba la sehemu nne kando na ni usiku.

Wafanyikazi wenye shirika la msalaba mwekundu, wanaokoa mwanadamu aliyekwama juu ya mti sababu ya mafuriko.

Hili ni gari la wagonjwa. Sanasana hutumika kwa kuwasafirisha wauguzi walio katika hali mahututi kutoka nyumbani hadi hospitalini.

Ndoo iliyo na maji na mfereji imewekwa juu ya meza. Mtu anaonekana akinawa mkono wake, akiwa na sabuni na kumwagilia maji. Amevaa mkufu ulioning'inia anapoinama.

Mabati yaonekana yakiwa yameharibika na kukunjika kuhusiana na mvua iliyonyesha nyingi. Miti inaonekana pia ikiwa imechanganyikwa na mabati haya. Nyumba za kifahari zaonekana kwa umbali . Mimea ingine kama ndizi ikiwa imeangushwa na upepo.

Jumba lililobomoka kulingana na mzunguko wa ardhi umeangukia gari lililokuwa limeegeshwa kando hapo. Jumba lingine lililokuwa kando limeharibika kwa upande mmoja.

Jumba la rangi nyeupe linaonekana kubomolewa. Vifaa vingine vimetupwa nje. Mti uko kando ya nyumba hii. Vifaa vingine vimelalishwa kwenye mchanga. Mti wa kijani kibichi unaonekana.

Duka la kuuza dawa, limepangwa kwenye bidhaa tofauti. Dawa hizi zimepangwa kwenye rafu iliyofunikwa na glesi, kuzuia vumbi kuingia kwenye dawa hizi. Kando yake kuna kiti kilichotengenezwa kwa kitamba ili wateja wakalie.

Hapa ni hospitalini. Kuna vifaa vinavyotumika kama kupima kilo ya watoto wadogo. Kando yake kuna kifaa kinachotumika kuweka chanjo. Kwa ukuta kuna maelezo ambapo unafuata unapokuja kupewa chanjo.

Kifaa kinachotumika hospitalini, kimeegezwa kando, kina rafu tofauti inayowekwa dawa. Juu yake kuna mkebe unaotumika kuweka uchafu ambao dawa ulikuwa ndani. Kando yake kuna mkebe unaoweka uchafu wa karatasi wa dawa.

Kifaa kinachotumika hospitalini kwa wagonjwa walio viziwi chaonekana. Kikiwa kimefunguliwa na kando yake kuna mkebe au mshipi unaotumika kuweka moto ndani yake.

Bidhaa hii inayotumika kupima shinikizo la juu la damu, hutumika hospitalini na huwekwa kwenye mkono wa kulia au kushoto wa mgonjwa. Daktari hupima, na maandishi hutokelezea kwenye chumba hiki.

Vifaa vinavyotumika hospitalini kwa upasuaji wa mwanadamu vimepigwa picha na kuwekelewa kwenye kitambaa chekundu. Vimewekwa kando mshipi wa rangi nyeusi kushikilia isianguke chini.

Hii ni incubator . Hutumika hospitalini kwa watoto wanaozaliwa kabla muda wao kufika. Chini yake kuna magurudumu ambayo hufanya iwe rahisi kupelekwa kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Kifaa kinachotumika sana sana hospitalini, kueka damu kwa mgonjwa chaonekana. Mshipa mmoja waingiza damu mwingine unaingiza maji, imeekelewa juu kwa kusimamishwa kwa chuma.

Daktari aliyevalia sare ya rangi ya kijani kibichi amesimama akimwangalia mgonjwa alipandikwa pandeji kwenye uso, mtu aliyevalia nguo nyeusi aonekana kuinama viti vimewekwa visiokaliwa na mtu yenye rangi nyekundu

Hili ni dawati la daktari, ana bidhaa tofauti anavyotumia kwenye kazi yake. Kuna kompyuta ya mkono, glovu na spesimeni ya kuchukua damu.

Muuguzi anahudhuria mgonjwa, amelala kwenye kitanda ili kuangaliwa mahali pa uchungu zaidi na daktari.

Mwanamke aliyevalia nguo ya rangi ya samawati aonekana ameshika mkono mmoja wa kulia kwenye kichwa na mwingine ameupeleka kwenye kifua. Aonekana kuwa na mawazo mengi.

Chanjo mbili iko kwenye chupa ya kuonwa ya glasi. Moja iko na kifunio cha kijivu ingine na kifuniko cha kijani, chini yake kuna shuka ya rangi ya samawati. Maandishi ya chanjo hii yako kwenye rangi nyekundu na nyeusi.

Hii ni pakiti, au bokisi inayotumika kuweka dawa. Dawa hii inaitwa, Dentamol, kwenye pakiti hili, kumewe, chorwa picha ya meno, kumaanisha dawa hii ni ya meno.

Dawa iko kwenye chupa ya rangi ya kahawia. Mtoto amechorwa kwenye chupa hii na kifuniko cha kupima dawa kiwa kenye rangi nyeupe juu yake. Chupa hii inawekwa kwenye boxi lililochorwa rangi nyeupe na samawati.

Hii ni dawa ya vitamini B5. Lina maagizo jinsi ya kutumia dawa hili na siku zinazotakikana kutumia.

Mtoto ameshikiliwa na mikono mitatu ,mbili ya daktari moja ya mama daktari ana kifaa cheusi cha kusikiza kifua cha mtoto amevalia glovu nyeupe na amechuchuma chini ili kufikia mtoto huyu.

Mama wawili wameleta watoto wao hospitalini, mmoja anachanjwa mwingine aki ngoja zamu yake. Daktari ame inama akifinya chanjo hio kwa mdomo ya mtoto.

Hapa ni hospitali. Daktari na wauguzi wote wamevalia barakoa. Daktari anapeana chanjo kwa mgonjwa mmoja.

Dajtari mwanamke ameinama chini akiwa ameshika mtoto aliyelala kwenye kitanda chake cha rangi ya nyeupe. Kwenye ukuta kuna mchoro wa aina ya cartoon unaonekana. Kando kuna viti vya watoto wachache au wadogo hutumia kuketi.

Daktari alieonekana wazi amesimama karibu na kitanda, akiwa ameshika kitabu. Mtoto aliyelala kitandani ameonekana akitumia mto wenye maua na kifuniko. Kifaa cha kupumua kipo pembeni, kimeshikwa na mgonjwa kwa mkono wake wa kushoto.

Hii ni hospitali, wazazi wameleta watoto hao kutibiwa. Baadhi ya wazazi wamekaa wengine wamesimama. Wamama wawili wamefunga watoto wao kwa mgongo.

Watu watano wameketi kwenye sakafu, mmoja amesimama. Mama mmoja ananyonyesha mtoto wake, mwingine amembeba mtoto wake, mwenzake amekalia mama yake. Mtoto mmoja amesimama, mama mwingine kando ameketi akishika mkono wake kwenye uso. Kando kuna majumba yaliyojengwa.

Mtoto mchanga aonekana akilia. Amewekwa kifaaa cha kupumua mdomoni. Mwuguzi wake ameshika mkono wake akimdunga sindano. Mtoto huyu amewekwa kwenye kitanda cha juu.

Muuguzi ameshika na kupanua mdomo wa mtoto akimpa chanjo. Mzazi wa mtoto huu amemshika kifuani na kutanzama, msaidizi wake amesimama apo kando, wengine waonekana wameketi hapo kando wakingoja masaa yao.

Mchezaji aliyevalia glavu amepigwa ngumi usoni na kuharibika sura na mwenzake aliyevalia glavu ya samawati. Aonekana ameumia sababu amekunja uso wake.

Zana za kuinua uzito kwenye mazoezi zimewekwa kwenye sehemu tofauti na zimetolewa kwenye sakafu, dirisha lenye glasi likionekana.

Mchezaji ameshika goti lake na mikono yake mbili. Amelala chini na mpira uko kando yake. Amevalia viatu nyeusi na soksi nyekundu.

Wachezaji mpira wamevalia sokisi za rangi nyekundu na samawati. Mmoja anaonekana amemtega mwingine na kumuumiza mguu ameanguka chini kwenye nyasi ya rangi ya kijani kibichi.

Hizi ni dawa za michezo zenye rangi nyeusi. Zina spring ambayo inatumika kufinya katikati ya vidole viwili na mkono ya mgonjwa.

Mti huu umepandwa ukiwa na matawii ya kijani kibichi. Una matunda pia ya kijani kibichi. Matunda haya na matawi yake hutumika kama dawa ya kitamaduni.

Hii ni mti. Imepandwa kando ya nyumba. Mti huu una matawi ya kijani kibichi. Hutumika kutengeneza dawa ya kimatamaduni.

Hii ni mti. Inamatawi ya kijani kibichi. Hutumika kwa kutengeneza dawa ya kitamaduni.

Huu, ni mti shamba, una matawi ya kijani kibichi, na maua nyeupe, unatumika kutengeneza dawa ya kitamaduni.

Huu ni mti. Unamajani ya kibichi na mengine ya njano. Matawi haya hutumika kama mitishamba kutibu magonjwa mbali mbali katika mwili wa wanadamu.

Huu ni msitu wa mimea tofauti. Miti hizi hutumika kutibu magonjwa tofauti tofauti kwenye mwili ya mwanadamu.

Huu ni mti. Mti huu una matawi ya kijani kibichi na maua ya rangi ya ngano. Hutumika kwenye kutangeneza dawa ya kitamaduni.

Huu ni mti . Una matawi ya kijani kibichi na rangi ya ngano. Matunda yake ni ya rangi ya kahawia. Mti huu unatumika kutengeneza dawa ya kiyenyeji.

Huu ni mti wa mimea ya kitamaduni. Matawi yake hutumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa mwili wa mwanadamu.